Huyu ni mkulima ambaye anafanya kazi ya kunyunyizia mbolea zake maji au dawa. Amejisitiri vizuri kwa kuvaa gwanda fulani leupe, kofia kichwani na barakoa ili isiweze kumuunguza au kumwambukiza ili asipate magonjwa yoyote.

Mna watu wawili wanaoonekana mmoja akiwa amelazwa chini amevalishwa kitu ambacho kinafanana kama miwani na mwingine ni daktari kwa sababu amevaa sare ya kuonyesha hivo na amevaa na barakoa na kichwani mna kitu kama kofia au kitambaa fulani wanachokitumia matabibu . Anamwangalia mgonjwa.

Inaonyesha madaktari ambao wamevaa nguo nyeupe pe pe pe na wanaonekana kuwa na furaha huku mmoja akijaribu kimchanja mtoto mdogo aliye mkononi mwa mama, ambaye amevaa nguo ya samawati na kilemba kichwani.

Huku ni hospitalini ambapo watu hukuja kupata matibabu hasa yale ya meno sababu kuna tangazo inayoonyesha kwamba ni dental care na inamaanisha wanakuja kupata msaada huu kuna ka teleisheni huko kwenye kuta kanaonyesha mtu ambaye ana furaha.

Mna madaktari kutoka idara ya afya na amevaaa gwanda fulani pia na barakoa na wanajaribu kumtibu mtoto mchanga aliye katika mikononi mwa mamake na anaonekana kutazamwa vizuri ili kufanya kazi ambayo ni mzuri.

Hii ni dawa, inayotumika kukinga magonjwa, kwa sababu imeandikwa MMR Vaccine. Inatolewa kutoka upande mmoja na sindano na anayeki, anayefanya kazi hiyo, anatumia glavu, kwenye mikono yake.

Kuna mtu mmoja, ambaye amevaa gwanda fulani lililomfunika kutoka juu hadi chini na anaonekana kubeba mashine inayotumika kurusha kitoa machozi. Mazingira huku ni masafi.

Kuna mtu anaonekana kuwa anaandika kwenye kitabu fulani na amevaa nguo nyeupe pamoja na glavu kwenye mikono yake, kandonkuna kijitarakilishi na tumashine tofauti tofauti.

Kuna watu watano ambao ni wazima na mtoto mchanga anayeonekana kuchanjwa. Wamevaa barakoa kila mmoja na daktari amevaa nguo inayoonyesha kwamba yupo kazini.

Kuna watu wengi ambao wamefika huku ili kushuhudia ajali ambayo imezuka na kuhusisha basi moja ambalo ni kama limeumiza watu na likaisha kabisa. Baadhi ya watu wamevaa nguo nyekundu na rangi zingine tofautitofauti na wanaonekana kuwa na mshangao mkubwa.

Huyu ni mmama ambaye amebeba katoto kachanga kwenye mikononi mwake na inavyodhihirika ni kwamba yeye ni daktari, kwa vile amevaa glavu kwenye mikono yake.

Huku ni hospitalini na mna watu watatu, wawili wao wakiwa ni madaktari wamevaa barakoa na glavu kwenye mikono yao huku wakimulika mgonjwa kwenye meno na kujaribu kumtibu.

Kuna watu wawili wazima na mtoto aliyemkononi huku akipewa dawa kupitia kwa mdomo moja wao n yeye ndiye anapatiana tembe hiyo aliyebaki pia anaonekana kuwa mzazi wake .

Hii ni hospitali ya Ahero County Hospital, kama ilivyoandikwa kwenye ukuta lakini kunaonekana kuwa na mafuriko mengi sana ambayo yamefika huku na shughuli ni kama zimekatizwa kwa sababu hamna mtu ambaye ako huku.

Huyu ni mama anayedungwa sindano au kupokea janjo na anaonekana kuwa na maumivu mingi sana, amevaa nguo za kiafrika na wengine wanaeza kuzifananisha na zile za jamii ya kimaasai.

Inaashiria watu wawili ambao ni wazima na mtoto mmoja mchanga ,wa jinsia wa kike amemshika huyu mchanga katika mikono na mwingine kamkamata miguuni kando yake kunaonekana kuwa na mashine tofauti tofauti kuashiria kwamba haoa nikama amekuja kufanya mazoezi.

Kuna watu wawili wanao onekana huku, wote wakiwa wa jinsia ya kike, na katoto kamoja kadogo, daktari amevaa gwanda leupe, na anadunga mtoto sindano anampatia chanjo, huku akimtazama kwa kina zaidi.

Hawa ni watu ambao wanajaribu kupata maji ili waweze kuyatumia kwa vitu mbali mbali. Unaonekana kwamba ni msimu wa ukame na ni vigumu sana kuyapata ndiposa wanatembea ili kuyatoa kwenye mchanga.

Huko ni mjini na kuna msongamano wa magari na moja linaonekana kuwa gari la kupeleka mtu hospitalini, huku mtu mmoja akiwa na kitu cha kubebea mizigo akiwa amefura mdomo ama ameweka kitu huko kwa sababu anakila kuna mafuriko mengi ya maji.

Huu ni mkasa wa moto na unaonekana kwamba ni mkubwa sana na unasambaa. Kuna watu ambao wamevaa nguo sare na kofia na wamekuja huku ili kujaribu kuudhibiti.

Hawa ni maafisa ambao wamevaa gwanda moja leupe na ni sare kwa wote. Wamejifunika hadi kwenye uso wao na kuvaa vifaa ambavyo haviruhusi chochote kupita ili kuwapatia magonjwa. Ina maana ya kwa mba wamejisitiri vizuri zaidi inavyofaa na kuweka, na kuna gari hapo kando.

Huku ni kama ni kiangazi kimezuka watu wamebeba vibuyu na kutembea mbali ili waweze kuja kupata maji. Kuna mama mmoja ambaye amesimama wima na anaangalia kando na watoto walio huku wanasaidia kupanga au kupiga foleni.

Hapa watu wanakuja, ili kuweza kuchota maji. Wana vibuyu vingi sana na mmoja wao aliyevaa nguo nyeusi ako kwenye barakoa. Imeandikwa Boya Water Product kumaanisha kwamba ni mahali ambapo watu wanaweza kupata usaidizi huu.

Kuna madaktari ambao wamevaa nguo sare, barakoa na waweza kujikinga vizuri. Mama ameketi chini na kubeba mtoto mchana anayesaidika kwa kupatiwa dawa. Pia yeye amejisitiri vizuri katika mdomo wake na mapua.

Mna madaktari wawili, waliovaa barakoa vizuri, na vitambaa au kofia fulani ya kuashiria kwamba wapo kwenye kazini. Na mtoto mchanga pia, aliyelazwa chini na anajaribu kusaidika au kufanyiwa matibabu.

Kuna wawili huku. Mmoja ni kama ni kana kwamba ni daktari na mwingine ni mgonjwa ambaye anajaribu kuangaliwa kwenye macho yake kupitia mashine ambazo zipo huku. Kuna viti vya kuvutia na mahali ambapo watu wanaweza kuzimia au kuwasha stima.

Hizi ni dawa ambazo ni za mitishamba. ZInatumika kutibu magonjwa tofautitofauti na zimewekwa vizuri ili kwa chupa mbalimbali na zingine kuegeshwa ili watu wakaweze kuzinunua na kupata matibabu.

Hawa ni maafisa kutoka idara ya afya na wametembea huku ili kuhakikisha kwamba ku salama. Kuna vifaa vya maji ambapo watu huweza kuoga, kunawa mikono ili waweze kuwa safi. Wamevaa nguo sare kuashiria kwamba wapo kazini.

Huku ni mahali watu hukuja kupata msaada wa meno kwa sababu imeandikwa Fine Touch Dental Care. Hapa ni mahali ambapo sasa watu wanaweza kupata au kukaribishwa ndani, ili waweze kwenda kuona daktari.

Huu ni hospitalini, inavyoashiriwa na mashine tofauti tofauti ambazo zipo humu. Kuna mama wawili, ambao ni daktari na wamevaa nguo sawia ya juu ikiwa ni nyeupe pepepe.

Huku ni hospitalini, na daktari anaonekana kuvaa nguo ya samawati na barakoa kwenye mdomo wake. Anajaribu kutibu mtoto huyu mchanga aliye katika mikononi mwa mama yake. Na akiwa ameketi chini.

Huu ni ugonjwa ambao ni kama unaonekana kuwa unasambaa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Kuna watoto mmoja ambaye ameweka mikono iliyokuwa imepata maradhi hayo na miguu inaonekana kando.

Kuna watu watatu huku, wawili ni watu wazima na mmoja ni mtoto mchanga ambaye amebebwa na mama yake. Huyo mwingine ni daktari na amevaa barakoa na miwani na anasikiza kile ambacho mwingine anamweleza.

Mna watu wawili, mmoja wa jinsia ya kike na mwingine wa jinsia ya kiume. Mmoja anasaidia mwingine kumlaza katika mashine hii, ili akaweze kupata matibabu. Tabibu amevaa nguo fulani, ambayo ni gwanda, inaonyesha kwamba yupo kazini na linamsaidia.

Kuna mama wanne na mwingine haonekani vizuri huko nyuma, wakiwa wamebeba kibuyu kwenye kichwani na wanaonekana kuwa na uchovu wingi, kwa sababu wametembea mbali ili wakaweze kupata maji ya kunywa, kwa sababu kutokana na mazingira, inaonyesha kwamba kuna ukame.

Hizi ni dawa za mitishamba au kienyeji na zinatumika sana na wale matibibu wa nyumbani ambapo, mara mingi, wanafahamika kama waganga. Zimewekwa katika chupa tofauti tofauti na zinafaa tu kutumika kupitia kwa ushawishi wa huyu mwenye anaziunda.

Inaashiria wamama wawili, ambao wamekuja kuteka maji kutoka mahali pamoja, ambapo, yamewekwa, mmoja amebeba kibuyu, na amevaa nguo nyeupe, na mwingine, aliye kwenye samawati, ako ili kusaidia yatoke huko.

Mashine tofautitofauti zinazoonekana na mzee mmoja ambaye amewka mikono yake humo ndani. Hii inaonekana kwamba ni hospitali na watu huja hapa ili kupata matibabu.

Mna watu wengi sana huku wa jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Kuna wale ambao wamesimama huku wengine wameketi chini, na ni kama wamekuja kupata usaidizi fulani na wamevaa barakoa wote.

Kuna katoto kadogo ambapo kanaonekana kuwa, kana kwamba kanalia na kako mikononi mwa mama huyu aliyevaa barakoa na kitambaa kichwani kuashiria kwamba yeye ni daktari na anaonekana kuwa na furaha mingi.

Mna watu ambao wanaonekana ,wengine wakitembea huku wengine wakiwa katika shughuli, mojawapo anapigwa chanjo na daktari ambaye amevaa nguo ya samawati na barakoa.

Kuna mgonjwa ambaye amewekwa katika mashine na anaonekana kuwa na uchungu huku akijaribu kusaidiwa na daktari aliye na barakoa na gawanda fulani. Kapata msaada, tunatumai kwamba anaweza kurudi awe vizuri.

Hizi ni dawa za kienyeji ama za miti shamba, ambazo hutumika mara mingi na wale ambao huitwa waganga. Zimewekwa kwenye chupa, huku zingine zimewekwa kwenye vifaa tofauti tofauti.

Hawa ni maafisa kutoka idara ya afya, ambao wamekuja huku, ili kufanya usafi kwenye ofisi. Wamevaa nguo nyeupe pepepe na mikononi kuna glavu ambazo ili waweze, wasiweze kuushika uchafu wowote. Wamejikinga vizuri mno.

Kuna watu wawili wakionekana huku mmoja akiwa mtu mzima na mwengine mtoto. Anajaribu kumwekea huyu mchanga sabuni kwenye mkono ili akaweze kunawa.

Mna watu wawili, mmoja anaonekana vizuri kuwa jinsia ya kike kwa sababu amesuka nywele yake vizuri na ameweka macho yake kwenye mashine hii. Mwingine, ni daktari.

Kuna mwanaume mmoja mkongwe ambaye anatunia kijitimbo ilikuweza kutembea na amepata tangazo ambalo limeandikwa dawa za mapenzi nguvu za kiume kumfunga mke au mume didhi ya hawa na ameweka nambari yake ilikwamba aliye na shida hiyo akaweze kupiga simu iliakaweze kupata matibabu.

Kuna mama na mzee. Moja wao anaonekana kana kwamba ni daktari na anachunguza masikio ya huyo mwingine. Amevaa nguo ambayo ni nyeupe.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa kwa maumivu mengi, amelazwa hospitali japokuwa hapaonekani daktari, amewekewa pamba kwa uso wake ishara kwamba ameumia vibaya ila anaongoja matibabu.

Kuna mama ambaye amebeba mtoto wake mkononi huku akimwangalia. Ananonekana kuwa na furaha nyingi sana ni kana kwamba amejifungua muda mfupi uliopita. Kuna mashine mbalimbali na inaonekana ni kama bado yuko hospitalini na kuna mashini.

Huyu ni daktari ambaye amevalia kitu fulani kwa kichwa kitu ambacho kinatumika kumulika mdomo wa mama huyu ambaye amekaa chini amekuja kuangaliwa meno yake na anajaribu kusaidiwa na yule ambaye amevaa glavu na barakoa. Pia ameweka nguo nyeupe ishara ya kwamba yeye ni tabibu .

Kuna watu watatu, wawili ni daktari mmoja ni mgonjwa aliyelazwa huku akiangaliwa meno. Tabibu hawa wamevaa barakoa na glavu wakijaribu kushughulikia huyu aliye chini.

Ni nyumba ambayo ina watu wawili. Nyumba hili linaonekana kuwa na vitu vingi kama tarakilishi, kuna nguo, kuna kikapu.

Inaonyesha mtoto ambaye ni kama amezaliwa ila hajaweza kukaa sana na daktari ambaye anajaribu kumpima ili aweze kujua hali yake, pia kuna mashine tofautitofauti ambazo ni za hospitali zinasaidia watoto.

Wanaonekana kwamba ni maafisa kutoka idara ya afya ambao wametembea mahali hapa kuhakikisha maji ya watu ni masafi, kuna vibuyu vingi na watu wengine kutoka nyuma ambao wanaonekana kuwa na furaha mingi.

Wanaonekana kuwa ni madaktari wawili, wameno, wanamuangalia huyu mgonjwa kwa kutumia masine mbalimbali na hao wenye wamevaa barakoa na magwanda mbalimbali ambayo ni meupe na samawati.

Inaonekana kuwa msimu wa mvua nyingi, kuna watu ambao wamebeba miavuli na wengine wenye wako kwenye gari zao ambazo zipo kwa barabara ijapokua mvua hii imeleta hadhara nyingi sana ya mafuriko ndiposa gari hizi zinashindwa kupita vizuri.

Hii ni hospitali kwa sababu kunaonekana kuwa na madaktari wengi sana ambao wanasaidia kuwaeleza wagonjwa kuwa ni vitu fulani ambavyo hatuvijui kwa sasa, mmoja wao amebeba kalamu huku akiashiria kitu fulani.

Hawa ni madaktari ambao wamevaa nguo nyeupe lakini Pia kuna mmoja wao ambaye anaonekana kukuja na kupata matibabu. Hawa ambao wamesimama wamevaa barakoa wote na mmoja wao akiwa na miwani huku ni hospitali.

Huku ni jangwani kunapokuwa hakuna mvua kabisa. Kuna mama mmoja ambaye amevaa buibui nyeusi na amesimama huku akiwa ameduwaa kwa sababu ukiangalia kando ni kama kuna wanyama ambao wamekufa.

Kuna afisa kutoka idara ya afya, ambaye nikama anataka kumtibu mtoto mchanga aliyebeba mkononi na mwenye anaonekana kuwa ni mama yake.

Hizi ni dawa za kienyeji na kuna miguu ya mtu huko kando ambaye tunatarajia kua ni mganga. Zinatumika ili kusaidia watu wasiweze kupata magonjwa mbalimbali na zinamsaidia katika vitu mingi kwa mwili.

Kuna mama ambaye ameshika mtoto wake mchanga sana, na daktari ambaye amevaa nguo nyeupe huku akimpatia huyu mchanga dawa fulani hili iweze kumsaidia.

Hizi ni gari ambazo zimezama majini, na tunathani kwamba gari hizi zinafaa kuwa kwenye barabara ila nikama imefurikwa zinajaribu kupita ili ziende mahali ambapo zinafaa kuwa kuna majumba na kuna stima ambayo imepita hapo karibu.

Mtu ambaye anatengenezwa meno na daktari ambaye amevaa shati nyeupe ,barakoa, glavu ,saa na wengine wanatembea huko kando hatujuhi wanakoelekea.

Hizi ni dawa nyeupe kwa nyekundu ila hatujui matumizi yake daktari ndiye peke yake anaeza agiza mtu ayatumie na unafaa kufuata maagizo yake tu unapo tumia.

Hizi ni dawa ambazo zimewekwa kwenye chupa ambayo imeandikwa soulD vitamini D3 yaani ina vitamini na inafaa kutumiwa na mwongozo kutoka kwa daktari ili ziweze kuwa na manufaa au ziweze kuponya.

Wanaita mkasa wa moto, ambao umevamia kijiji, na kuchoma manyumba yote. Hatujui kama kuna mtu ambaye amefariki, lakini tunahofia kwamba hakuna. Kwa sasa hakuonekani watu wengi hapo karibu.

Huku ni hospitalini kwa sababu kuna mashine nyingi ambazo zinaonyesha kwamba ni mahali pa kupata matibabu. Kuna daktari ambaye anafurqha sana.

Hizi ni takataka ambazo zimetupwa mahali fulani, kuna watu watano ambao ni kama wanasidia kuziweka pamoja ila wamejikinga kwa kuweka barakoa na wengine glavu, serikali yafaa kuhakikisha mahali popote pawe pasafi ilikusiwe kama hapa.

Dawa ambazo zimeandikwa tarehe kumi mwezi wa sita na ingine haionekani vizuri, hutumika sana wakati wa ngono kwasababu imeandikwa, pills for sex . Hizi hutumika na matumizi kwa kuzingatia maagizo ya daktari.

Madaktari ambao wanaonekana kushughulika kutengeneza kitu fulani, wamevaa magwanda yao ambayo mengi ni kijani kibichi, glavu na barakoa, inaonekana pia kuna mashine zingine mingi huko nyuma.

Huyu ni afisa mmoja kutoka idara ya afya amesimama ili kuwaeleza hao wengine ujumbe fulani ambao unaweza kuwasaidia wengine wameketi chini na wanamskiza huyu ili aweze kuwasaidia.

Watu ambao wanatembea kwenye mafuriko, maji mengi ambayo yamenyesha alafu kuna magari ambayo yameanguka chini, moja yao ikiwa ni lori ambayo imeangushwa na maji haya na mvua ikiwa imemaliza kunyesha.

Kuna chupa ambazo zinaonekana kuwa zimebeba dawa ambazo ni za mitishamba, dawa hizi zaweza kuwa na manufaa wakati zimetumika vyema.

Onyesha darasa ambayo ina wanafunzi wengi ambao wamekaa chini, ila kuna mmoja ambaye amesimama. Kando yake kuna mwalimu ambaye amevaa barakoa na anakaa kumwelekeza mwanafunzi.

Ni mtu ambaye anaosha mikono yake. Kwanza ako na sabuni ambayo anataka kuiweka ili aweze kuegeza maji na akasafishe mikono yake. Usafi ni muhimu sana mwilini na unasaidia kujikinga kutoka maradhi aina mbalimbali.

Mtu ambaye ameshika sindano na dawa ambazo hutumika kumsaidia mtu kutopata magonjwa hapo mbeleni anaonekana kuwa ni daktari, zinatumika na maelezo yake.

Hizi ni dawa kutoka Idara ya Afya. Zinatumika na watu ambao ni wagonjwa, ila anahitaji maelezo ya daktari.

Kuna wamama wawili na mwingine hapo nyuma ambaye hatujui jinsia yake vizuri mmoja wao anaonekana kuwa daktari ambaye anafunga mwenye amekaa chini amekaa kwa kiti sindano wote wamevaa barakoa.

Wanakaa maafisa kutoka idara ya afya, moja wao ni askari na wote wamevaa barakoa huku wamebeba karatasi fulani mkononi, chini yao kuna magunia, ambayo tunadhani kwamba ni madawa ambayo yamewasili.

Haya ni madawa ya kienyeji ambayo yanatokana na miti na yanatumika kutibu watu, kuna panga hapo kando na vitu vingine ambavyo sizifahamu vizuri, yanatumika tu kwa mwongozo wa tabibu kwa mkanga.

Kuna mafuriko huku kwa sababu watu wanatembea ndani huku huku wakiwa wamekuja nguo zao ili waweze kupita kwani mafuriko haya ni kama yamechukua makazi yao na wanatoka mahali pamoja mweleka kwingine ili kupata usaidizi.

Ni watu kutoka wizara ya afya , wamevaa magwanda ya rangi nyeupe huku mmoja wao amevaa nyeusi kutoka juu hadi chini , ukiangalia pia kuna maji ambayo yamewekwa kwenye mtungi na nikama wanafanya usafi wa kuoga mikono

Kuna watu watatu, wawili wao wanaonekana kuwa ni madaktari wamevaa glavu na barakoa kuna mama mmoja ambaye amefungua mdomo wake na nikama anaangaliwa meno ili iweze kutibiwa.

Hizi ni dawa ambazo zinatibu watu, limeandikwa Measles inamaanisha ni ugonjwa hatari, zinafaa tu kutumika kulingana na maelezo ya daktari.

Huyu ni daktari ambaye anaonekana kuweka madawa kando. Daktari uyu amevaa barakoa na amevaa nguo magwanda nye nyeupe.

Kuna watu wanne mmoja akiwa ameketi watatu wakiwa wamesimama, mwenye amekalia chini anaonekana kuwa na uchungu kana kwamba ni mgonjwa lakini wengine wanajaribu kumsaidia, anaonekana kueekewa kitu kwa maskio ili aweze kupata matibabu.

Haya ni madawa ambayo ni ya kienyeji, yanaonekana kuwekwa kwenye kitu amacho kinafanafa birika na mengine kwa chupa tofautitofauti, na karatasi pia ambazo zimefunga mengine.

Daktari ambaye anamwangalia mgonjwa meno amevaa barakoa, amevaa miwani na glavu tukiangalia kando kuna vyombo fulani ambavyo vinawezatumika kutibu magonjwa kwa sababu huku ni hospitalini.

Huku ni hospitalini, kuna daktari na mgonjwa ambaye amelazwa akiwa amevaa miwani. Mmoja amevaa barakoa ameangalia kando kuna mashine tofauti tofauti. Mmoja pia amevaa nguo ya samawati.

Kuna watu wawili na mtoto mmoja mchanga ambaye amebebwa mkononi, mmoja wao anaonekana kwamba ndiye amejifungua na amevaa mavazi ya hospitalini huku kichwa yake ameweka kitambaa fulani cha samawati.

Hospitalini na kuna madaktari ambao ni watano, wanne wamesimama mmoja akakaa chini, amevaa magwanda ya samawati na barakoa huku wengine wakiwa na vioo au miwani.

Daktari ambaye amevaa barakoa na nguo ambayo ni ya samawati, kuna televisheni na mashine zingine mingi mingi ambazo anazitumia kufanya kazi yake.

Vyombo vya usafiri, ijapokua ni msimu wa baridi, watu wamebebwa huku na moja ya kusafirisha watu ni pikipiki ambayo imewekwa mwavuli, na kuna hizi zingine ambazo zimewasha taa na kwingine imezima.

Huku ni hospitalini ambako kunaonekana kuwa na mtoto mmoja amelazwa kiongozi Anyang'inyong'o yuko kwenye miwani na anamtazama huyo ambaye ako amelala na mama wawili.

Huku kunaonekana kuwa hospitalini, mama huyu ni kama amekujia chanjo, daktari na mama wote wamevaa barakoa, kuna watu wengine wengi ambao wanaonekana huku hospitalini wengine wakitembea.

Huyu ni afisa kutoka idara ya afya na nikama ametembea huku ili kuwasaidia watu na anamdunga sindano kwenye mkono wake wa kushoto mmoja akiwa amekaa chini na kuvaa kofia mkuu wa jinsia ya kike amesimama na kuvaa barakoa.

Hawa ni watu wanne ambao wanasafisha mkono ili waeze kuwa wasafi , wengine wamevaa barakoa ila kuna mmoja ambaye hajaieka . Nyuma yao kuna duka ama kibanda ambacho kimeandikwa agent .

Hapa ni mahali ambapo watu hukuja kuchota maji, akina mama ambao wamebeba vibuyu na hiki chumba ndicho wanaweza kuyatoa, huyu pia ni mzee anayetembea na simu kando, inaonekana kuwa ni msimu ambao hakuna mvua.

Hizi ni dawa tofauti tofauti, lakini kuna zenye ziko na vitamini, kuna zenye zimewekwa chini na kuna zenye zimewekwa mahali ambapo pasalama. Zinafaa kutumika na mwongozo wa daktari peke yake.

Watu wawili wa jinsia ya kike ambao wamevaa barakoa na mtoto mmoja ambaye anaonekana kudungwa sindano, mmoja wa hawa ni daktari ambaye amewatembelea na kumsaidia mtoto ili aweze kupona.

Kuna daktari ambaye amevaa nguo nyeupe iliyo na chembechembe nyekundu na miwani, anamtazama mtoto vizuri akimpatia tembe. Mama amembeba na anaonekana pia kumwangalia.

Kuna madaktari wawili na mama mmoja ambaye amelala chini na kufungua meno yake ile aweze kutibiwa, madaktari hawa wamevaa barakoa na glavu na wanaonekana kumshughulikia huyu ambaye ni mgonjwa.

Inaonekana kuwa mji mzuri ila hawajajipanga vilivyo, wakati mvua inaponyesha. Kwa sasa kuna mafuriko mengi na magari mengi ni kama yanajaribu kupita, kwenye maji hayo. Kando yake kuna miti ambayo inavutia na taa mzuri ambaye imewaka.

Hii ni chumba cha afya ambacho tunakiita choo. Inaonekana kuwa kisafi kutoka nje na mazingira huku yanakaa kuwa mazuri pia na ya kuvutia. Kila boma yafaa iwe na chumba kama hichi.

Mama anachota maji, ili aweze kusafisha nguo kwa sababu kuna zingine ambazo zimeanikwa nyuma yake, yanaonekana kuwa masafi na yeye mwenyewe akonafuraha mingi sana huku akijaribu kuyaweka kwenye kibuyu chake.

Mna daktari ambaye anatibu mgonjwa meno, huyu amevaa barakoa na glavu na mwenye amelazwa chini amefungua mdomo wake, kuna tarakilishi au mashine tofautitofauti humu na dawa.

Huku ni hospitalini, kuna daktari ambaye amevaa barakoa na miwani, kando yake kuna mama ambaye amebeba mtoto, ukiangalia tena vizuri kuna mashine mbalimbali ambazo zinatumika kutibu, mama huyu anaangalia mtoto.

Hawa ni watu ambao wako kwenye foleni ili kupewa vitu vingi pamoja na hizo kuna neti ambazo wamezibeba mkononi na kuna vivutio na vingine ambavyo havionekani vizuri wanafaa kupata .

Hawa ni watu ambao wanaonekana kuunda kitu fulani ambacho kinafanana na meli ili waweze kusafiri toka mahali hapo kwenye mafuriko kwenda upande mwingine. Kuna majumba huko na ndizi ambazo zinavutia.

Huyu ni daktari wa jinsia ya kike, amevaa gwanda fulani la kuashiria kwamba yeye ni tabibu, barakoa, na glavu huku akimtibu mgonjwa aliyelazwa meno.

Dawa ambazo zinatumika kupitia maelezo ya daktari, zimeandikwa alama ma, ma na ra. Yaani zinatumika wakati mtu anadungwa sindano na daktari mwenyewe.

Ni kina mama ambao wanajaribu kusaidia mmoja wao anaye onekana kuwa na uchungu kwa sababu ni mgonjwa kwenye sikio. Maa hao ambao wamesimama ni madaktari kwa sababu wamevaa nguo za kuwasaidia nyeupe ili kuonyesha hao ni maafisa kutoka idara ya afya.

Kuna watu ambao wamekuja kupata matibabu na wamevaa barakoa wote. Kwenye ukuta kuna pambo ambalo linaonyesha kwamba wanafaa kuwa na barakoa na ukiangalia kweli wamevaa hiyo. Daktari anaonekana kumndunga mmoja wao sindano.

Huyu ni mtoto ambaye anapakwa rangi fulani kwenye kidole, ishara ya kwamba amepata matibabu ili asiweze kurudiwa wakati ujao na maafisa wengine, kuna daktari ambaye amemshika mkono na mama yake kwa upande fulani.

Mtu ambaye amelazwa hospitalini pamoja na daktari ambaye amevaa glavu, saa, miwani na vitu vinginevyo vya kupima maradhi mbali mbali, pia kuna viti na kuna kitu ambacho kinafanana na tarakilishi ambacho kimewekwa kwa stima.

Inaonyesha watoto wanne ambao ni kana kwamba wamezaliwa, na wamelazwa kwenye kitanda, ukiangalia tena Kuna madaktari wawili ambao ni kama wanahudumia watoto hawa. Wamevaa maglavu kwenye mikono yao na mwingine anakaa kufurahi sana

Hapa ni pahali ambapo watu wanafanya usafi wa mikono kwa kunawa, kuna sabuni na kifaa ambacho kina maji. Watu wakisha kuja huku wanamalizana na uchafu wa mikono.

Mama ambaye ni kama ameleta mtoto wake hosipitalini ili akadungwe sindano, kuna dakitari ambaye amevaa barakoa na glavu na anaonekana kujaribu kumutibu huyu mchanga.

Naonekana kwamba kuna mtoto ambaye amezaliwa na anachungwa na madaktari. Uku ni hospitalini na hawa ambao wanamshugulikia huyu mchanga wamevaa barakoa, na glavu, pamoja na vitu vingine vya kusitiri kichwa. Kunaonekana pia kuna mashine tofauti tofauti.

Huyu ni daktari na mtu mmoja ambaye amekaa chini, akidungwa sindano, ila haonekani kuwa na maumivu. Wote wamevaa barakoa na nyuma yao kuna mashine ambayo ni nyeupe na inasaidia vitu tofauti.

Huyu ni daktari wa kienyeji, ama anaweza pia kuitwa mganga. Amemlaza mtu mmoja chini ambaye anaonekana kuwa na tumbo na ni kwana kwamba anajaribu kumtibu huku wengine wakitizama.

Kuna watu wanne ambao wanaonekana kuwa wazima mmoja ni daktari wengine wamesimama na mtoto pia ambaye anapewa chanjo, inaonekana kuwa ni watu kutoka idara ya afya wamekuja kusaidia katika mkutio.

Huyu ni mama ambaye amevaa barakoa na amebeba kipasa sauti ni kana kwamba anaambia watu ujumbe fulani, kando yake pia kuna mwingine ambaye aliye na kitambaa kwenye mabega.

Kuna daktari ambaye anamashine na amevaa barakoa, nguo nyeupe na miwani, kando yake kuna mtu fulani ambaye ameweka macho yake iliakaweza kupimwa.